Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa mbwa, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi lililo tengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu katika boksi ilo kukiwa na jina la dawa pamoja na namna ya kutumia.

Vijana wawili wakiwa wamesimama katika sehemu iliyo na nguzo refu lililoshikilia paa, kukiwa na vifurushi vya rangi nyeusi vilivyohifadhi pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama.

Dawa ya ndege wa kufugwa kama vile kuku, njiwa; ambayo imehifadhiwa vizuri katika pakiti ya plastiki ili isiweze kuharibika, kukiwa na maandishi yanayoonyesha matumizi ya dawa hiyo.

Dawa za wanyama wa kufugwa kama vile; ng’ombe, farasi, mbuzi zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu. Likiwa na jina ya dawa hiyo, pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya wanyama iliyo katika mfumo wa vidonge, ikiwa imehifadhiwa vizuri, pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu; ambalo lina jina la dawa hiyo, matumizi pamoja na picha ya mbwa.

Dawa kwa ajili ya mifugo maalumu inayotumika kwa vifaranga wadogo, inayowasaidia katika ukuaji, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika pakiti ya plastiki, kukiwa na jina la dawa hiyo pamoja na picha ya kifaranga katika hiyo pakiti.

Jengo kubwa na lizuri la ghorofa mbili. Ghorofa ya chini ikiwa na duka ambalo lina bango, linaloonyesha kuwa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, zinapatikana katika duka hilo.

Dawa za mifugo ambazo hutumika kuua vijidudu kama vile, kupe, mbung'o au chawa ambao hupenda kuishi katika manyoya au ngozi ya mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi au kondoo. Ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kichupa cha rangi nyeupe.

Dawa ya wanyama wa kufugwa maalum inayotumika kwa mbwa, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, kukiwa na maandishi yenye jina ya dawa hiyo, pamoja na picha ya mbwa katika boksi hilo.

Duka dogo ambalo linauza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama, ambazo zimehifadhiwa katika makopo ya plastiki ili zisiaribike, zikiwa na vibandiko vinavyoonyesha matumizi ya dawa hizo, zikiwa zimepangiliwa katika rafu za mbao.

Dawa ya mifugo maalum inayotumika kwa kondoo na mbuzi ambayo ina madini yanayosaidia mifugo hiyo kukua haraka na kuwa na afya nzuri, ikiwa imehifadhiwa katika mfuko uliotengenezwa kwa karatasi ngumu, kukiwa na jina la dawa hiyo iliyoandikwa pamoja na uzito.

Dawa ya mifugo ambayo inatumika kuua vidudu kama vile; kupe au mbungo ambao huishi katika manyoya au ngozi za wanyama ambao ni ng'ombe, mbuzi, kondoo ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kopo la plastiki.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa kuku, ambayo imehifadhiwa vizuri katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, kukiwa na maandishi yenye jina la dawa hiyo, matumizi, pamoja na picha ya kuku na vifaranga katika pakiti hiyo.

Dawa ya wanyama maalumu inayotumika kwa mbwa, inayotibu mionganiko ya mifupa, ikiwa imehifadhiwa katika kikopo kidogo chenye rangi ya zambarau kikiwa na maelekezo ya namna ya kutumia.

Duka dogo linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama, ambazo zimehifadhiwa katika makopo ya plastiki, kukiwa na vibandiko vinavyoonyesha matumizi ya dawa hizo, ambazo zimepangwa katika rafu za mbao ukutani.

Dawa ya kimiminika iliyohifadhiwa vizuri katika chupa na imefungwa kwa kizibo iliisiweze kumwagika, na pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu linalotumika katika likiwa na maelezo ya namna wa uchomaji wa sindano.

Mdada pamoja na mkaka wakiwa ndani ya duka dogo linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa katika makopo na kupangiliwa katika rafu zilizopo ukutani pamoja na mizani, kukiwa na kifurushi ambacho huyo mkaka anakabidhiwa.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe, akiwa ndani ya duka dogo linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama, ambazo zimepangiliwa rafu za mbao zilizopo ukutani, huku nyingine zikiwa zimening'inizwa juu ya kamba.

Pembejeo za kilimo ikiwa ni mbolea au samadi iliyohifadhiwa vizuri katika vifurushi vya rangi nyeupe, na kupangiliwa katika eneo la ghala ikisubiri kutumika katika mashamba.

Migomba mingi yenye mikungu ambayo imetoa zao la ndizi kwa ajili ya biashara. Ikiwa imezuiliwa au kushikiliwa na fito za miti refu, ili isiweze kuanguka kwa kuwa mikungu hiyo ni mizito.

Migomba mirefu na mifupi iliyojikusanya sehemu moja, ikiwa ndani ya uzio wa ukuta pembezoni mwa barabara, ikiwa inatoa zao la ndizi, ambalo hutumika kama zao la biashara.

Zao la nanasi zilizopandwa kwa ajili ya biashara zikiwa zimeshaiva vizuri, zikivunwa na kukatwa mimea ambayo huota kwenye nanasi hizo, kisha kupangwa katika makreti ya rangi nyekundu na kusafirisha kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Ulimaji wa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, zikiwa zimekuwa katika miche midogo ya rangi ya kijani, ambapo kuna mabomba yaliyolazwa na kutobolewa ili kudondosha maji kwa njia ya matone, pamoja na fito refu za miti, ambazo mimea hiyo hukua kusimama kufuata fito hizo.

Kijana wa kike aliyevaa fulana ya rangi nyekundu na suruali nyeusi, akiwa amebeba kapu lililojaa zao la nyanya za rangi nyekundu na zengine zikiwa zimesambazwa chini kwa ajili ya mauzo.

Zao la viazi ambavyo vimepandwa kwa ajili ya biashara, vikiwa vimevunwa kwa kuchimbuliwa kutoka katika ardhi na kukusanywa katika kundi kubwa, vyengine vikipangiliwa katika magunia ili kupelekwa masokoni.

Mkulima akiwa amesimama katika shamba kubwa, lililooteshwa mboga za majani aina ya kabichi, ambazo zimekomaa vizuri na kuzaa kabichi kubwa, zikiwa tayari kwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Kijanawa kiume aliyevalia mavazi ya rangi ya bluu, akiwa katika shamba lililopangwa matikiti maji kwajili ya biashara, akiwa amebeba tunda hilo na mengine yakiwa yamepangwa chini tayari kwa kupekwa masokoni.

Shamba kubwa lililpandwa miti mingi ya mipapai iliyo katika mstari uliyonyooka. Ikiwa na mapapai yaliyojikusanya mengi katika mti mmoja, ambayo ipo tayari kwaajili ya kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Wakulima wakiwa katika mashamba ya mahindi yaliopandwa kwa ajili ya biashara, wakifanya shughuli za uvunaji kwa kuyakwanyua kutoka katika mimea, na kuipangilia katika mifuko, ili kurahisisha kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa lililopandwa migomba mingi katika mpangilio wa mistari iliyonyooka, likiwa limetoa zao la ndizi zilizoota vizuri katika mkungu, zikiwa tayari kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mbaba aliye chuchumaa katika shamba lililo padwa zao la viazi, akiwa katika shughuli za uvunaji wa zao hilo, ili kupelekwa katika masoko kwa ajili ya kuuzwa.

Mama aliyevaa fulana nyeupe na sketi nyeusi, akiwa amesimama katika mahindi mengi yaliyovunwa na kusambazwa chini, yakiwa yanakaushwa na mwanga wa jua, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Kijana wa kike akiwa ameinama akipanga zao la mananasi katika makundimakundi yaliyosambazwa chini, yakiwa yapo mazingira ya sokoni yakiwa yanauzwa.

Kijana akiwa amechuchumaa katika shamba lililopandwa miti mingi ya mipapai kwa ajili ya biashara, akiwa makini kukagua tunda hilo kama yapo tayari ili kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Uvunaji wa zao la vitunguu; ambavyo bado vipo mashambani, vikichimbuliwa kutoka katika ardhi na kukatwa mimea ambayo huota kwenye vitunguu hivyo, kisha kupangilia katika magunia madogo ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Vijana wa kiume na wa kike wakiwa wameketi chini ya kivuli cha mti mkubwa, wakiwa wanafanya shughuli za umenyaji wa zao la mahindi na kuhifadhi katika vikapu, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika mazingira ya shamba, lililopandwa zao la vitunguu kwa ajili ya biashara, wakiwa katika shughuli ya uvunaji wa zao hilo, wakivichimbua chini na kukata mimea inayoota kwenye vitunguu hivyo, kisha hutandazwa katika ardhi ili kupigwa na mwanga wa jua ili vikauke.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililo pandwa mboga za majani aina ya kabichi ambazo zimekomaa vizuri zikiwa tayari kwa mavuno na kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wa jinsia ya kike na wa kiume, wakiwa wanafanya zoezi la uvunaji wa zao la viazi, wakivipanga katika magunia marefu, ili kurahisisha wakati wa usafirishaji, kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa wamesimama katika shamba ambalo lina miti mingi ya miembe, wakiwa wamechuma tunda hilo na kuliangalia kwa makini, kama limeiva au yako tayari kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao la mahindi kwa ajili ya biashara yakiwa yamevunwa katika mimea yake yakitundikwa katika fito refu za miti, ili yaweze kukauka na kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao la viazi ambavyo vimevunwa na kupangiliwa katika magunia marefu, vikiwa vimefungwa kamba kwa juu ili visiweze kumwagika, vikiwa tayari kwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Msichana akiwa amechuchumaa katika shamba lililopandwa zao la viazi, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji wakivichimbua chini, na kuvipanga katika makundimakundi, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa katika mazingira ya shamba wakifanya zoezi la uvunaji wa zao la nyanya, wakiipangilia katika maboksi makubwa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ili kusafirishwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao la viazi lililopandwa kwa ajili ya biashara, kukiwa na watu wanaofanya uvunaji wa zao hilo kwa kuvichimbua chini, na kuvipanga katika makundi, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa katika shamba wakifanya zoezi la uvunaji wa zao la vitunguu, wakivichimbua kutoka chini na kukata mimea ambayo huota katika vitunguu hivyo, kisha kupakiza katika gari ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa lililopandwa miti mingi ya mipapai iliyojipanga katika mistari iliyonyooka, ikiwa na matunda hayo ambayo yameshaiva yakiwa tayari kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la vitunguu kwa ajili ya biashara, wakiwa katika shughuli za uvunaji wa zao hilo wakichimbua vitunguu na kuvihifadhi katika magunia, ili kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Mkulima akiwa katika shamba lenye zao la nyanya kwa ajili ya biashara, akiwa anakagua nyanya hizo za rangi ya kijani pamoja na nyekundu, kama ziko tayari kwa mavuno ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wanawake wakiwa shambani wakifanya zoezi la uvunaji wa zao la viazi kwa kuvichimbua chini na kuvipanga katika makundi, kisha kuviweka katika magunia ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao la vitunguu kwa ajili ya biashara, vikiwa vimeshavunwa na kukatwa mimea ambayo uota katika vitunguu hivyo. Vikiwa vimesambazwa katika eneo lenye uwazi mkubwa, ili viweze kukaushwa na mwanga wa jua, na kupelekwa masokoni.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi kwa ajili ya biashara, wakifanya shughuli za uvunaji wa mahindi hayo na kuyapangilia katika magunia ili kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Wakulima wakiwa katika mazingira ya shamba kukiwa na miti mingi ya zao la kahawa, wakiwa wanachuma mbegu hizo na kuzisambaza chini, wakichagua mbegu nzuri na kuzihifadhi katika magunia, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Migomba mirefu iliyooteshwa na kustawi vizuri ikiwa imekomaa na kutoa zao la ndizi katika mikungu iliyoning'inia, ambayo ipo tayari kwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wawili wa kiume wakiwa wamesimama katika shamba lenye mti wa maembe ambao umepandwa kwa ajili ya biashara, wakiwa wanachuma tunda hilo wakikagua kama limeshaiva au kuwa tayari kwa kupelekwa masokoni.

Wakulima wakiwa katika mazingira ya shamba, wakifanya shughuli za uvunaji wa zao la viazi, ambavyo vimekusanywa sehemu moja wakivipangilia katika magunia. Ili kupelekwa masokoni kwaajili ya mauzo.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba lililopandwa zao la vitunguu kwajili ya zao la biashara; ambavyo vimechimbiwa chini na kuchipua miche mirefu ya rangi ya kijani, ikimaanisha vipo tayari.

Wakulima wakiwa wameketi wakizingirwa na mbegu la zao la kahawa, zilizopo katika mifuko, wakipangilia katika magunia au ndoo, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao la nyanya zilizopandwa kwa ajili ya biashara, zikiwa zimestawi vizuri kutoka katika miche mirefu nyanya hizo zikiwa za rangi nyekundu pamoja na kijani ambazo ziko tayari kwa kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba lenye miti mingi ya mikahawa iliyooteshwa kwaajili ya bishara, wakiwa wanakagua mbegu za mazao hayo kama yashakuwa tayari kwaajili ya mauzo.

Kijana akiwa amechuchumaa katika shamba ambalo linaoteshwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, akifanya shughuli za mavuno ya nyanya hizo, kwa kuzichuma kutoka katika mimea, na kuhifadhi katika mfuko uliopo chini, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi kwa ajili ya biashara, akikwanyua hindi moja na kulimenya ili kuangalia kama limeshakoma kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa katika shamba la zao la karoti zilizolimwa kwa ajili ya biashara, wakifanya zoezi la kuzivuna kwa kuzichimbua chini na kupanga katika magunia ili kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Wakulima wa kike na wa kiume waliobeba ndoo za rangi nyeusi; zilizojaa mbegu za zao la kahawa, wakimwaga chini katika sehemu iliyotandikwa ili kuzichambua na kuzipanga vizuri kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima akiwa amesima katika shamba lililooteshwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, akiwa anachagua nyanya za rangi nyekundu, akizichuma na kuzihifadhi katika kreti, ili kuzipeleka masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wawili wakiume wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa viazi vitamu, wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji wa zao hilo kwa kuchimbua chini na kupanga katika makreti ili kupelekwa masokoni.

Wakulima wanne wakiwa wamesimama mbele ya bustani ndogo, ambayo imelimwa kwa matuta, wakiwa wanafanya shughuli za upandaji mbegu wakitumia mikono yao, kuchimba mashimo madogo na kufukia mbegu hizo.

Mkulima akiwa katika mazingira ya bustani alipopanda mazao mbalimbali katika vifurushi vidogo, vilivyo na udongo wenye mbolea pamoja na unyevuunyevu unaosaidia mimea hiyo kukua.

Mashine ya kisasa ambayo husukumwa kwa kutumia mikono, iliyo na injini inayotumia mafuta, ambayo huzungusha vyuma vyenye ncha kali, vinavyotifua udongo au ardhi ili kurahisisha upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa ambayo inasukumwa kwa kutumia mikono, ikiwa inainjini inayotumia mafuta ambayo huzungusha vyuma vikali vinavyotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono, iliyo na matairi madogo, injini ambayo inaendeshwa kwa mafuta; ikitumika kuzungusha vyuma vyenye ncha kali ambavyo hutifua ardhi au udongo katika maandalizi ya kupanda mbegu kwa urahisi.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi mapana ya nyuma na ya mbele madogo, ikiwa inavuta chuma kizito kilichofungwa kwa nyuma, chenye mapanga makali ambayo hukata nyasi refu, ikiwa ni katika juhudi za uandaaji wa mashamba, kwa ajili ya kupandwa mazao.

Mashine za kisasa ambazo hutoa usaidizi wa kuangalia au kulinda mazao yakuwe vizuri pasipokuwa na shida yoyote. Yakiwa yanapima hali ya joto iliyopo katika nyumba, mwanga wa jua utokao katika taa zilizofungwa juu, pamoja na umwagiliaji wa maji katika mazao hayo.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta ambayo hutumika kwa ajili ya kulimia mbadala na majembe ya mkononi, kwa kuwa inachuma kizito kilichofungwa nyuma chenye mapanga makali ambayo hutifua ardhi, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa inasukumwa kwa kutumia mikono yenye injini inayotumia mafuta, ambayo kuzungusha vyuma vyenye ncha kali vinavyotifua ardhi au udongo ili kurahisisha kwa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa ya rangi nyekundu, ikiwa na mapanga makali yaliyofungwa kwa chini, ambayo huzunguka na kukata nyasi refu zilizopo mashambani ikiwa ni katika juhudi za uandaaji wa shamba kwaajili ya kupanda mazao.

Mashine za kisasa ambazo zinatumika katika kutoa huduma ya uangalizi wa mazao yaliyopandwa kwa kumwagilia maji au dawa, kwenye eneo kubwa la sehemu hiyo ambapo kuna matanki yaliyofungwa dawa hizo.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi mapana, ikiwa ina chuma kizito kilichofungwa nyuma chenye mapanga makali, ambayo hutifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono, ikiwa ina injini inayotumia mafuta ambayo huzungusha vyuma vyenye ncha kali, vinavyotifua udongo au ardhi ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa ambayo husukumwa kwa kutumia mikono, yenye injini inayotumia mafuta kusukuma vyuma au kuvizungusha, vinavyotifua ardhi au udongo, ili kurahisisha upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta ambayo ina matairi ya nyuma mapana na ya mbele madogo. Likiwa katika shamba ikifanya zoezi la uvunaji wa mazao kwa kukata nyasi au vichwa vya mazao, vilivyopo katika nyasi refu na kuhifadhi vizuri ili kupelekwa katika viwanda.

Mashine ya kisasa ambayo imefungwa chuma kizito kwa nyuma, chenye mapanga makali ambayo husunguka na kukata nyasi refu, ikiwa ni katika hatua za uandaaji wa mashamba, kwa ajili ya kupandwa mazao mbalimbali.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi mapana, ikiwa na chuma kizito kwa nyuma ambacho kina mapanga yenye ncha kali, kikitifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali, wakiwa ndani ya tenki lililotengenezwa kwa kutumia kioo, kukiwa na maji safi ambayo samaki hawa huogelea wakijitafutia chakula.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika katika eneo lenye uwazi mkubwa ambalo kumechimbwa ardhi na kuwekwa karatasi ya plastiki kisha maji safi kuwekwa na juu kukiwa na wavu ambao hulinda samaki hao wasiliwe na ndege.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali, wakiwemo kambare ambao wapo ndani ya maji masafi katika kisima kikubwa, juu kukiwa na wavu au nguo iliyotandazwa; inayowalinda samaki hao wasiweze kuliwa na ndege au uchafu unaosukumwa na upepo usichafue maji hayo.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalibali unao fanyika katika sehemu yenye uwazi mkubwa ulio chibwa chini na kujazwa maji masafi, juu kukiwa na wavu ulio funika ambao hulinda samaki hao wasiliwe na ndege.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika katika sehemu ndogo ya bwawa kubwa ambapo unatengenezwa uzio ambao samaki hao uishi kukiwa na vifaa mbalimbali vinavyoletwa na magari kwaajili ya matengenezo.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali, unaofanyika katika tanki dogo lililotengenezwa kwa kutumia vioo, ndani likiwa na maji safi pamoja na maua au mimea inayotumika kama urembo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya misitu iliyo na miti mirefu iliyofungamana, kukiwa na mfereji unaotiririsha maji taratibu pamoja na daraja lililotengenezwa kwa kutumia mbao, ambalo husaidia watembea kwa miguu kuvuka mto huo.

Mzee akiwa amechuchumaa akifanya ukaguzi wa miche midogo ya miti ambayo imeoteshwa katika vikaratasi vya plastiki, vilivyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu, unaosaidia miche hiyo kukua ikiwa imepangwa kwa makundi.

Miche ya miti iliyopangwa katika vikaratasi vidogo vilivyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu, unaosaidia miche hiyo kukua ikiwa imepangwa kwa makundi ya miti ya aina moja.

Msichana akiwa amechuchumaa katika eneo lililooteshwa miti mingi. Akiwa anaotesha au kupanda mti ambao upo katika kikaratasi cha plastiki, akichimba shimo na kuchomeka mche huo.

Mandhari nzuri ya misitu iliyo na miti mirefu, pamoja na vichaka vilivyofungamana, kukiwa na barabara ya vumbi ambayo ina alama ya mshale uliochorwa kwa rangi nyeupe, ukionyesha alama ya kukata kona kupita njia iliyoelekezwa.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya misitu, kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vilivyofungamana, katikati kukiwa na dimbwi lililo na maji yaliyotuama katika sehemu hiyo.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya misituni kukiwa na mfereji unaotiririsha maji taratibu juu ya miamba, pembezoni kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vilivyofunga.

Upandaji wa mboga za majani zinazostawi kupitia katika matundu yaliyopo katika mfuniko wa ndoo, ambayo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mboga za majani pasipo kutumia udongo, bali mimea hiyo huchipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu ambayo yana maji yaliyo na dawa na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Ulimaji wa kisasa wamimea pamoja na mboga za majani, unaofanyika katika makreti yenye matundu, ambayo miche kuchomoza ndani kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Miche ya mazao ikiwa inachipua kutoka kwenye matundu ya mabomba, ambapo ndani yake yana maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani usiotumia udongo bali mimea hiyo huchipua kutoka katika matundu ya mabomba, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mazao hayo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao usiotumia udongo bali mimea huchipua kutoka katika matundu ya mabomba ambapo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Mkulima akiwa katika shamba ambalo linalopandwa mazao kwa njia ya kisasa, isiyohitaji kutumia udongo bali mimea huchepua kutoka matundu ya mabomba marefu ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mboga za majani usiotumia udongo, bali huchipua kutoka katika vitundu vya mabomba marefu, yaliyo na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mboga za majani au mazao yanayostawi kutoka katika matundu ya mabomba marefu, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mboga za majani ambazo zinastawi kutoka matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, yalio na maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Mboga za majani zilizochipua kutoka katika matundu ya mfuniko, ambapo chini ya mfuniko huo kuna maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho ambavyo vinasaidia mimea hiyo kukuwa, pale mizizi inapodumbukizwa kwenye maji hayo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani usiotumia udongo, bali miche uchomoza kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe ambapo ndani kuna maji yaliyo na dawa virutubisho muhimu vianvyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mboga za majani zinazostawi pasipo kutumia udongo, bali huchepua kutoka katika vitundu vya mabomba marefu, ambayo yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani ambazo miche yake huchomoza kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ndani yake kukiwa na maji, yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Teknolojia ya kisasa ambayo hutumia mabomba marefu ambapo mimea huchomoza katika mabomba marefu katika matundu ya mabomba hayo, ndani kukiwa na maji yenye virutubisho yanayosaidia kukua kwa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani usiotumia udongo, bali mimea hiyo huoteshwa katika mabomba yenye matundu ambapo miche huchomoza, ndani kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Upandaji wa kisasa wa mazao yanayo stawi kutokea katika matundu, ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mboga za majani unaofanyika katika matundu ya mabomba, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mboga hizo; pasipo kutumia udongo.

Mizizi ya mimea, ikiwa inadumbukizwa katika maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua pasipo kutumia udongo au ardhi.

Wafanyakazi wakiwa wanapangilia pilipili hoho za rangi ya kijani katika mitambo ya chuma ya kisasa, ambayo hufanya shughuli ya usindikaji au uchakataji wa pilipili hizo, na kuzibadilisha kuwa bidhaa zinazofaa kutumika kwa matumizi ya nyumbani.

Ng’ombe wa kisasa wenye mchanganyiko wa rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa katika zizi lililotengenezwa kwa kutumia chuma. Wakisubiri kupelekwa viwandani kuchinjwa na nyama zao kupimwa na kuhifadhiwa vizuri. Ili kupelekwa katika maduka makubwa kwa ajili ya mauzo.

Ufugaji wa ng'ombe wa kisasa wenye mabakabaka ya rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa katika zizi lililotengenezwa kwa chuma. Ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa, na nyama yao kupimwa na kuandaliwa vizuri ili kupelekwa katika mauzo kwenye maduka makubwa.

Upandaji wa kisasa wa mimea iliyooteshwa katika sehemu maalumu ya shamba ikiwa imefunikwa kwa kutumia uzio wa plastiki nyeupe, ambao hutumika kudhibiti mwanga wa jua unaoingia katika sehemu hiyo pamoja na kuzuia vijidudu au wanyama wasiharibu mazao hayo ambao hupelekwa viwandani kuchakatwa.

Ufugaji wa nguruwe unaofanyika katika eneo kubwa lililo na mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma, ambapo nguruwe hao hupelekwa viwandani kwaajili ya kuchinjwa na nyama yao kupimwa na kuandaliwa vizuri ili kupelekwa katika sehemu za mauzo.

Ulimaji wa kisasa wa mazao yaliyojipanga katika mstari, ulionyooka yakiwa ndani ya eneo lenye uwazi mkubwa na kuzungushiwa uzio wa vitambaa vyeupe ambavyo hudhibiti mwanga wa jua unaoingia katika mimea hiyo pamoja, na kuzuia wanyama au wadudu wasiharibu mazao hayo.

Wafanyakazi waliovaa mavazi ya kijani yaliofanana, wakiwa katika sehemu kubwa au kiwanda, wakifanya shughuli za ufungaji wa maua ya rangi mbalimbali, ili kupelekwa masokoni au madukani kwa ajili ya kuuzwa.

Ng’ombe wa kisasa wenye rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa ndani ya zizi lililotengenezwa kwa chuma. Wakisubiri kupelekwa katiaka viwanda ili kuchinjwa na nyama yao kuandaliwa vizuri kwa kupimwa na kuhifadhiwa vizuri. Ili kupelekwa katika maduka makubwa kwa ajili ya mauzo.

Mazao yailiyopandwa katika mistari iliyonyooka, ndani ya sehemu maalumu iliyo na uzio uliotengenezwa kwa vitambaa ambavyo huzuia au kudhibiti mwanga wa jua unaoingia sehemu hiyo, pamoja na kulinda mazao hayo yasiharibiwe na wanyama au ndege.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta, yenye matairi ya nyuma mapana na ya mbele madogo; ikiwa inamwagilia shamba kubwa dawa pamoja na maji, kwa kutumia chuma kizito kilichofungwa nyuma, ambacho kina tanki lililobeba kimiminika hicho.

Kijana akiwa amechuchumaa katika vitunguu vingi vilivyotandazwa sehemu ya chini, akiwa anafanya shughuli ya kuchambua vitunguu vizuri akiviweka upande mmoja na vitunguu vilivyoharibika akiviweka upande mwingine.

Ufugaji wa ng'ombe wa kisasa wenye mchanganyiko wa rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa katika zizi lililotengenezwa kwa chuma, wakisubiri kupelekwa viwandani kuchinjwa na nyama yao kupimwa, kuandaliwa vizuri ili kupelekwa kwenye maduka makubwa kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike wakiwa katika shamba lililomea mazao mengi, wakichuma majani ya zao hilo na kuhifadhi katika makapu waliyoyabeba mgongoni ili kupelekwa viwandani na kufanyiwa uchakataji wa kuwa bidhaa inayofaa kutumika.

Wafanyakazi waliovaa sare zinazofanana, wakiwa ndani ya kiwanda au sehemu iliyo na uwazi mkubwa; wakifanya kazi ya kuandaa maua kwa kuyafunga vizuri, ili kwenda kuuzwa katika maduka makubwa au masoko.

Nyanya za rangi nyekundu zilizoiva vizuri zikiwa zinapangiliwa katika mstari ulionyooka juu ya mashine au mitambo ya chuma, ambayo inafanya uchakataji wa nyanya hizo na kuzisindika katika makopo au paketi ambazo zinaenda kuuzwa sokoni au madukani.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu ya maji hulazwa kisha kutobolewa, na maji kufunguliwa, ambapo yanarusha matone hayo kwa nguvu kubwa, na kusababisha maji yamwagike kama vile mvua.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, yaliyopandwa mazao katika mfumo wa matuta, ambapo nafasi huachwa katikati ya mifereji ambapo maji humwaga na kufuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari mirefu, kukiwa na mabomba ya maji ambayo yamelazwa katika mistari hiyo, yakitobolewa matunda madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba ya maji hulazwa na kutobolewa, kisha kutiririsha maji katika mifereji midogo, ambayo huachwa baina ya matuta.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba, ukitumiwa mabomba marefu ambayo huelekezwa katika mizizi au miche ya mazao, kisha hudondosha maji yanayoleta unyevuunyevu.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mfumo wa mistari, kukiwa na mabomba marefu yaliyotobolewa, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji ambao utumika katika mashamba makubwa ambapo bomba refu hulazwa chini kisha kutobolewa matundu madogo, halafu kufukiwa ambapo maji yakifunguliwa yanalainisha udongo au ardhi.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa ambayo hutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa katika mistari hiyo, kisha kutobolewa matundu madogo ambayo hutiririsha maji kwa njia ya matone.

Mfumo umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ambapo mabomba ya maji hufunguliwa na maji kutiririka, yakifwata mkondo wa mifereji membamba iliyopo katikati ya matuta.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo dogo au bustani, ambapo kijana wa kiume amebeba ndoo iliyotobolewa matundu madogo madogo, yanayomwagwa maji ambayo husambaa katika sehemu kubwa ya mimea iliyooteshwa katika makundi.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ikitumia kifaa ambacho kinarusha maji kwa nguvu kubwa huku kikizunguka katika mfumo wa duara.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ambapo mabomba ya maji hulazwa kwa mistari, ilionyooka kisha hutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu hulazwa katika mazao kisha kutobolewa matundu, ambayo yanarusha maji kwa nguvu kubwa, kama vile, mvua.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba ya maji hulazwa katika miche iliyonyooka, kisha kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevuunyevu muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ambapo mabomba marefu ya maji hulazwa kisha kutobolewa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na kusababisha udongo kua na unyevunyevu muda wote.

Mazingira ya jangwani kukiwa na mimea ambayo inastahimili kukua katika jangwa, kutokana na kuwa na mizizi mirefu pamoja na vilima vyenye miamba mikubwa.

Mandhari nzuri na yakuvutia iliyo na uwazi mkubwa wenye nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na mashamba yenye mazao, pembezoni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofunga.

Mandhari nzuri na yakuvutia yenye miti michache kwa idadi, ikiwa miwili pamoja na nyasi fupi zilizokauka kukiwa na uwazi mkubwa na anga likiwa la rangi ya bluu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya mbugani kukiwa na wanyama mbalimbali kama vile pundamilia mwenye mistari ya rangi nyeupe na nyeusi, pamoja na swala wakiwa wanakula nyasi za rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye miti mirefu iliyochanua matawi yake, kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na barabara refu ya vumbi ambayo hutumiwa na magari pamoja na watembea kwa miguu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na mto mrefu ambao hutiririsha maji taratibu kutoka ukanda wa juu, kushuka ukanda wa chini. Pembezoni kukiwa na miti mirefu iliyostawi pamoja na vilima.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na miti mifupi pamoja na vichaka vilivyofunga, kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu, nyakati ni za jioni jua likiwa lina enda kuzama upande wa magharibi, ambalo lina toa mwanga hafifu wa rangi ya njano.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mto unaotiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, pamoja na barabara refu nyembamba, ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Mandhari nzuri na kuvutia iliyo na miti mirefu pamoja na vichaka vya rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na milima iliyozuiliwa na ukungu pamoja na mawingu inayofanya kilele cha mlima hiyo kisionekane vizuri.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na mto mrefu na mwembamba ambao unatitirisha maji taratibu kutoka sehemu za juu kuelekea sehemu za chini. Huku pembezoni kukiwa na nyasi fupi pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye vichaka vidogo vya miti, pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, ambazo zimestawi pembezoni mwa mfereji, unaotiririsha maji machafu taratibu.

Mandhari yenye uwazi mkubwa ulio na nyasi fupi zilizokauka za rangi ya njano pamoja na mti mmoja uliokuwa na matawi mengi kwa mbali kukiwa na safu za milima ambazo hazionekani vizuri kutokana na ukungu uliotanda sehemu hiyo.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama, kukiwa na nyasi fupi zilizokauka pamoja na mnyama swala, akiwa anaruka barabara ya vumbi ambayo hutumiwa na magari, na nyakati ni za jioni jua likiwa linazama upande wa magharibi.

Mandhari nzuri na kuvutia ya milima iliyo na kilele chenye miamba mikubwa, ambayo inatheruji iliyoganda ya rangi nyeupe juu yake.

Mandhari ya miti mrefu unaotoa kivuli pembezoni mwa barabara ya vumbi, ambayo hutumiwa na magari pamoja na watembea kwa miguu kwa mbali kukiwa na safu za milima.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na uoto wa asili ambao ni miti mirefu ,nyasi fupi za rangi ya kijani, pamoja na vichaka, angani kukiwa na wingu jeupe lililotanda.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama, kukiwa na nyasi kavu ambapo simba amelala katika sehemu hiyo, kwa mbali kukiwa na majengo ambayo hutumika kama makazi ya watu au maofisi kwa ajili ya biashara.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na vilima virefu pamoja na mabonde, ikiwa na miti mirefu na vichaka vya rangi ya kijani, anga likiwa na wingu jeupe lililotanda ambalo husababisha vivuli hivyo kuonekana katika milima hiyo.

Sehemu yenye ukame au ukosefu wa maji kwa kuwa hakuna mti uliostawi, kukiwa na nyasi au vichaka vilivyokauka pamoja na barabara ndefu ya vumbi ambayo hutumika na magari. Kwa mbali kukiwa na safu za milima.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye uwazi mkubwa, yakiwa na mifereji midogo ya maji ambayo inatiririsha maji katika miamba. Kukiwa na ukungu mkubwa kwa mbali ambao unazuia kuonekana vizuri.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na uoto wa asili wa miti mirefu, nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na barabara nyembamba ya vumbi, ambayo hutumiwa na magari.

Mandhari nzuri iliyo na sehemu kubwa yenye uwazi pamoja na nyasi fupi zilizokauka, mti mrefu ambao twiga wanakula matawi ya mti huo kukiwa na safu za milima mirefu

Mazingira yenye mfereji mkubwa unaotiririsha maji taratibu yakipita juu ya miamba, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na miti au vichaka vilivyo zilivyozingira eneo hilo.

Ufugaji wa mbuzi wa rangi nyeupe na kahawia, wakiwa ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao. Wakichomoza vichwa na kula nyasi zilizokauka, katika sehemu maalumu iliyotengenezwa kwa ajili ya malisho.

Ufugaji wa nyuki ambao unafanyika katika maboksi madogo, yaliyotemgenezwa kwa kutumia mbao, ambapo nyuki hao huzalisha asali inayotumika kwa matumizi mbalimbali, kama vile kwa ajili ya dawa au kuleta ladha kwenye chakula.

Ufugaji wa nyuki unaofanyika katika maboksi madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ambapo nyuki hao huzalisha asali kutokana na nta wanayoipata katika maua au mazao mbalimbali.

Ufugaji wa nyuki unaofanyika katika maboksi madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ambao nyuki hao huzalisha asali. Wafugaji wakiwa wamevaa mavazi maalumu yanayowakinga wasiweze kung'atwa na nyuki.

Kijana wa kiume akiwa anafanya shughuli za ufugaji wa bata wa rangi nyeupe, akiwa anawalisha chakula kwa kutoa katika mfuko na kuwawekea chini; wakiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia wavu.

Ufugaji wa bata wa rangi tofautitofauti wakiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa wavu, wakijitafutia chakula ardhini huku wengine wakidumbukia katika kisima chenye maji wakiogelea na kunywa maji hayo.

Ufugaji wa kuku wa kienyeji wakiwa ndani ya banda, lililotengenezwa kwa kutumia bati, wakiwa wanajitafutia chakula katika ardhi, na kunywa maji katika chombo kilichoning'inizwa maalumu kwa ajili ya kazi hiyo.

Ufugaji wa ndege aina ya kanga mwenye madoa ya rangi nyeusi na nyeupe, akiwa katika uwanja wenye uwazi mkubwa pamoja na vifaranga wake wadogo, wakijitaftia chakula katika nyasi za rangi ya kijani.

Ufugaji wa vifaranga wadogo au watoto wa bata wa rangi tofautitofauti, wakiwa wamewekwa katika kreti la rangi jeupe, wakizunguka huku na kule kujitafutia chakula.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika vikopo vidogo, vilivyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu, unaosaidia mbegu hiyo kuchipua katika mimea au miche midogo ya rangi ya kijani, na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mazao zikiwa zimeoteshwa katika makopo madogo, yaliyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani, na kupangiliwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mboga za majani zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki ili zisiweze kuharibika, kwenye kifungashio hicho kukiwa na jina la mbegu pamoja na picha ya mmea huo pindi utakapokua.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ya rangi nyeusi, amabayo yana udongo wenye mbolea pamoja na unyevuunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zilizopandwa katika makopo madogo ya rangi nyeusi, yaliyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani na kupangwa katika mazao ya aina moja.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika paketi iliyo tengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika. Kukiwa na jina la mbegu hiyo, picha ya mmea pindi utakapokua pamoja na uzito, vyote hivyo vikiwa katika paketi hiyo.

Mbegu za mazao zilizo ifadhiwa vizuri katika kifuko kilicho tengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika, kukiwa na jina la mbegu hiyo katika huo mfuko, uzito pamoja na picha ya mmea pindi utakapokua.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo, kila mmoja ikiwa na kadi yenye jina la mbegu hiyo, pamoja na bei inayouzwa mfano; mahindi, maharage, karanga, mtama, mchele na mbegu nyengine nyingi.

Mbegu za mboga za majani zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika kukiwa na jina la mbegu hizo, pamoja na picha ya mmea, pindi utakapokuwa katika kifungashio hicho.

Mbegu za mboga za majani, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakoti; iliyotengenezwa kwa kutumia karatasi, ili zisiweze kuharibika. Kukiwa na jina la mbegu hiyo pamoja na picha ya mmea pindi utakapokuwa, katika karatasi hiyo.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika mfuko ambao unasaidia isiweze kuharibika ikiwa imening'inizwa katika rafu za chuma kukiwa na jina pamoja na picha ya mmea huo pindi utakapokua katika mifuko hiyo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika bustani ndogo, kukiwa na mabomba marefu ya maji ambayo yametobolewa na kudondosha matone madogo katika mizizi au miche iliyochipua kutokana na mbegu hizo.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali, ikiwa imehifadhiwa katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, na kupangwa katika rafu ya chuma, mbegu hizo ni za mbogamboga kama vile; sukuma wiki, kabichi, mchicha na kadhalika.

Mbegu za maboga zikiwa zimepandwa Katika shamba, lililo na mabomba marefu ambayo yametibolewa na kutoa maji kwa njia ya matone, ili kusaidia Mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba kubwa kwa mpangilio wamatuta, Kukiwa na mabomba marefu yaliyo lazwa ambayo yametobolewa nakudosha maji kwa njia ya matone ambayo husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao mbalimbali ya shambani zikiwa zimewekwa katika sehemu zilizopangiliwa juu ya meza, kila mmoja ikiwa na kibandiko au kadi iliyo na jina la mbegu hiyo pamoja na bei inayoouzwa.

Vijana wanne wakiwa wamesimama katika bustani ndogo iliyolimwa kwa mpangilio wa matuta, wakiwa wanatumia mikono kupanda mbegu za mazao, wakichimbua mashimo na kufukia mbegu hizo.

Mbegu za mazao zikiwa zimefidhiwa vizuri katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika. Zikiwa na jina la mbegu hiyo pamoja na picha ya mazao pindi yatakapokuwa katika paketi hiyo.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika kifuko kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika kukiwa na maandishi yenye jina la mbegu hiyo, uzito, pamoja na picha katika kifuko hicho.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika paketi iliyotengenezwa kwa plastiki ili zisiweze kuharibika, na kupangiliwa katika rafu za chuma, kila moja ikiwa na kibandiko cha bei.

Mbwa mkubwa aliyelala katika kibanda kidogo, ambacho kimetangenezwa kwa kutumia mbao, kikiwa na paa la bati, ambacho kimepakwa rangi ya kahawia inayong'aa.

Tangazo ambalo limetengenezwa maalumu likionyesha huduma zinazotolewa na kliniki ya wanyama, ambayo hujali wanyama wa kufugwa kama vile: mbwa, paka na wanyama wengine wengi.

Mbwa wawili wakiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na wavu, kukiwa na mabanda madogo au sehemu ambazo zinatumika kuhifadhia chakula pamoja na maji.

Daktari wa mifugo aliyevaa eploni nyeusi akiwa amemshika mbwa mwenye rangi nyeusi na nyeupe, aliyesimama juu ya meza akiwa anampima ilikumfanyia matibabu.

Mbwa wa kufugwa akiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao, pamoja na mlango uliowekwa chuma pamoja na wavu. Ndani akiwa na kifaa au sufuria inayotumika kwa ajili ya malisho ya chakula.

Banda dogo lililotengenezwa kwa kutumia mbao likiwa na mlango mdogo, pamoja na dirisha lililotengenezwa kwa kutumia wavu na paa la mabati, ambayo hutumika kama nyumba ya mbwa.

Nembo iliyotengenezwa vizuri yenye umbo la duara, katikati kukiwa na picha ya vichwa vya mbwa, paka na ndege. Ikiwa ina maandishi yaliyoandikwa "pet care'' kumaanisha wanajali wanyama wa kufugwa.

Mbwa wawili wenye manyoya ya rangi nyeusi na ya kahawia, wakiwa wamesimama nje ya banda lililotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na wavu, ambao huishi sehemu hiyo.

Mbwa akiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao, pamoja na wavu, juu hakuna paa lolote ndani kukiwa na chombo au sufuria inayotumika kwa ajili ya malisho ya chakula cha mbwa huyu.

Madaktari wawili wa kike na wa kiume wa wanyama, wakiwa wanafanya shughuli ya kumsafisha mbwa mdogo mwenye manyoya ya rangi nyeupe, ili kumpatia huduma za matibabu.

Mbwa watatu wenye rangi nyeupe wa kufugwa wakiwa katika mabanda tofauti yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na wavu, yaliyoko mbele ya ukuta wa nyumba, ambao una vyombo maalumu kwa ajili ya malisho.

Daktari wa wanyama aliyevaa barakoa, akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mbwa aliyesimama juu ya meza, akiwa anatumia mkasi kunyoa manyoya meupe ya mbwa huyo.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wakiwa mbugani, wakitembea katika barabara ya vumbi ambapo kuna gari lenye watalii, pembeni kukiwa na maji yanayotiririka taratibu katika mto.

Mnyama wa porini ambao ni ndege akiwa ametua katika tawi la mti uliokauka mwenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi, akiwa na macho madogo, mdomo uliochongoka kwa mbele na miguu mifupi yenye kucha refu.

Mnyama wa porini ambaye ni nyati, akiwa amesimama katika dimbwi lenye maji yaliyotuama, pembezoni kukiwa na nyasi za rangi ya kijani, pamoja na barabara refu ya vumbi, ambayo hutumiwa na magari au watembea kwa miguu.

Ndege wa porini mwenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi, akiwa anapambana na nyoka mdogo aliyo katika ardhi, akimkanyaga kwa kutumia miguu mirefu na kumdonoa, ili kumfanya kama chakula.

Wanyama wa porini ambao ni twiga wenye shingo na miguu mirefu wakiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia mbao, upande wa pili kukiwa na watalii mbalimbali wanaowapiga picha twiga hao wengine wakiwashika vichwa vyao.